Wachezaji wa mchezo wa mpira wa kikapu wanashangilia huku wamebeba medali yao juu. Wamevaa nguo za mchezo, kaptura na shati za rangi ya samawati. Waelekezi na walimu, makocha wanashangilia kando yao.

Mti wa mbuyu uko kwenye bustani lililo tulivu na lililowekwa vizuri. Nyasi inapendeza na sakafu ni ya mawe, una miti inayomea juu yake ili kutafuta mwangaza juu. Kuna jumba lililo na paa la kuti na uzio wa kijani.

Kwenye bahari kubwa la samawati tulivu, kuna jiji lililo na magorofa na majumba mengi. Kuna vifaa vya usafiri majini, yaani feri, zinazowavukisha watu waliojaa juu na chini.

Jumba lililo na kuta nyeupe, lina nafasi ya mlango iliyo na maandishi meusi juu kwa kiarabu. Lina sakafu safi iliyo na mkeka ulio na michoro ya mistari nyekundu. Kuna mlango ambao unaoelekeza katika jumba lingine.

Watu wanaoendesha bodaboda wako kwenye mkusanyiko kama maandamano ama sherehe. Wamevaa koti za kuonekana wengine wamevaa mavazi tofauti. Wako katika barabara iliyo kavu na yenye vumbi sana.

Basi la abiria la kijani limeegezwa kwenye kituo cha mafuta kilicho na paa nyeupe na maandishi mekundu, kuna lori nyeupe iliyo na trela nyeusi, kuna miti na nyaya za umeme.

Jiji lililo safi na barabara ya kupendeza. Watu wanatembea juu na chini wakiwa na shunghuli zao tofauti. Magari ya abiria yaliyo egezwa kwenye kituo na mengine yanayo safirisha wateja, kuna rangi ya waridi na aina ya waridi.

Kwenye hoteli ya kifahari ni majumba ya wageni kuna ukumbi ulio mweupe wenye vigao, viti na meza nyasi ni safi iliotengenezwa na mandhari ni tulivu ya kuvutia.

Waumini wengi wamekusanyika kwenye uwanja uliojaa kwenye kipimo. Kuna nguzo nyeupe zilizo za chuma. Mtumishi aliyevaa mavazi meupe amesimama kwenye jukwaa. Ana Biblia kwenye madhabahu. Kuna mpiga gitaa aliye na shati la samawati.

Hekalu kubwa safi na tulivu lina madhabau yaliyo chorwa sanamu na maandishi mekundu. Dirisha na milango ni za mviringo na sakafu inaonesha. Kuna viti viwili za plastiki na nguzo zakupendeza.

Mvuvi amesimama ndani ya mashua jeupe lililochorwa kwa rangi ya samawati. Bahari ni tulivu, anga ni ya mchana iliyo na mawingu. Kuna majumba ya ghorofa yaliyo ya rangi nyeupe upeoni.

Mwanamke anazungumza kwenye matangazo ya televisheni ya Citizen. Kuna bendera ya Kenya nyuma yake na nembo zilizo kwa mviringo zenye rangi ya kijani na maandishi meupe, 𝑎na chupa mbili za maji ya kunywa zilizo na vifuniko vya kijani.

Pwani kubwa iliyo na mchanga kavu. Kuna nyumba nyeupe zilizojengwa, iliyo mbele ina paa la makuti. Mtu aliyevaa shati jeupe na suruali nyeusi ameketi hapo. Kuna mlingoti wa bendera na mitende mingi.

Bomba la maji ni la kijani lina mfereji wa samawati kuna maji yaliyo kwenye mtaro na segenge inayozingira sehemu hii, kuna mawe.

Sehemu ya barabara iliyochimbwa shimo kubwa kuna daraja lililo la rangi ya kijani na manjano, kuna trela inayofanya kazi hii. Kuna majumba na watu wanaotembea juu na chini ukuta wa mabati ulio wa rangi ya samawati.

Wanaume wanaswali kwenye msikiti. Wamevaa mavazi tofauti tofauti. Kuta ni nyeupe zilizo safi. Dirisha ya kioo cha mviringo na mbele kuna taa ya kifahari na rangi ya machungwa.

Watu wamepiga foleni mbele ya jumba kubwa jeupe lililo na nembo na maneno meusi na mekundu yaliyoandikwa huduma Kenya. Wamevaa nguo zinazoendana na maandiko ile, yaani shati nyeupe na chini mavazi meusi.

Katika sehemu ya kuuza viombo vya mziki kuna sakafu ya kijani na ngoma zilizo na rangi tofauti. Kuna vinanda na vitu vingine.

Katika anga ya usiku, kuna magari mengi yaliyokwama kwenye msongamano yamewasha taa za breki, yaani kuwa hayasongi. Kuna majumba ya magorofa na msikiti. Kuna nguzo iliyo na saa ya jiji.

Barabara mbili zimejengwa juu ya bahari ili kuwa daraja. Kuna vyombo vya kusafiri majini na michimbo iliyo kandokando. Kuna misitu ya kijani na bahari lililotulia.

Viti vilivyochongwa kwa mbao na kutengenezewa ndovu viko kwenye ufuo wa bahari ulio na mchanga mweupe ulio mkavu kuna nguzo za mbao zilizopakwa rangi nyeupe na nyeusi.

Watu wameketi kwenye chumba kikubwa kilichopakwa rangi ya samawati na lina pari nyeupe iliyo na mwangaza mwingi. Wameketi kwenye viti vyeusi ni wanawake kwa wanaume wakisubiri kuhudumiwa na wahudumu walio nyuma ya kioo.

Wanaume wameketi sakafuni kama ilivyo mila ya Kiislamu kwenye msikiti. Mmoja anawazungumzia kwenye kipaza sauti. Amevaa mavazi ya kupendeza na amebeba mkwaju mkononi.

Mashabiki wanashangilia kwenye uwanja, wengi wamevaa miwani na kofia za mikonge, kuna aliyebeba bendera ya Kenya. Wengine wamevaa shati zilizo na maandishi ya Kenya na rangi za bendera.

Jumba lililo kwenye mandhari ya kupendeza yaliyo na nyasi safi na miti ya mitende ni msikiti uliojengwa kwa kistaarabu. Lina madirisha mazuri ya kupendeza na lango kubwa.

Mazingira safi tulivu na ya kupendeza yana nyumba zilizojengwa kwa mtindo wa kiswahili, zinapaa za makuti na matofali meupe, kuna nyasi iliyotengenezwa safi, kuna miti ya aina tofauti.

Nyumba ya ghorofa ni mpya iliyopakwa rangi nyeupe, ina nguzo za kijivu. Ina mandhari safi yaliyo na miti. Anga ni angavu ya mchana. Ina vyumba vingi vilivyo na madirisha.

Katika ufuo wa bahari, kuna watu wawili. Mmoja amebeba viatu vyake mkononi, mwingine amevaa nguo za samawati na ana mfuko wa begi ya kijani. Bahari ni tulivu na kuna mashua juu.

Paa lililotengenezwa kwa makuti kuna ndege wawili walio kando ya mtende iliyozingira sehemu hii. Anga ni angavu ya mchana isiyo na mawingu.

Kifaa cha kusafirisha majini ni mashua iliyo na watalii. Kuna mhudumu aliyevaa kofia na shati la samawati. Bahari ni tulivu na anga ni angavu isiyo na mawingu.

Gari ya moshi inapita kwenye barabara ya reli. Ina rangi nyekundu na njano na nyeupe. Ina vyuma kando kando. Anga ni ya mchana iliyo na mawingu. Ardhi imekauka na kuna vichaka viliyo ya kijani.

Mtalii anatembea na mbwa wake, wako kwenye ufuo wa bahari. Kuna miti ya mitende. Anga ni angavu na jua linatua. Amevaa kaptura ya samawati na shati jeupe.

Minara miwili mirefu. Mmoja una msalaba na saa, lingine lina mwezi na vipaza sauti. Ghorofa liko kando limepakwa rangi ya nyeupe na madirisha. Kuna mtende, anga ni angavu ya mchana iliyo na mawingu kwenye upeo wa macho.

Mashabiki wa mpira, watoto kwa watu wazima wanashangilia kwenye uwanja mkubwa. Wamebeba bango jeupe lililo na maandishi na nembo nyeusi," alzizia fc." Kuna walinzi waliovaa shati za kuonekana.

Barabara ndefu iliyojengwa, yaani iwe daraja kuvuka kwenye bahari lilotulia, lina vichaka vya kijani. Kuna pahali palipo na lori za mizigo. Kuna mashua iliyotia nanga.

Kwenye pwani kuna watu wengi wanaojivinjari. Kuna mashua majini. Bahari la samawati limetulia na anga ni ya mchana. Mwanamke aliyefunga kitambaa cheupe kichwa anatembea. Kuna bango lililo na maneno meusi na taa hapo juu.

Watalii wako kwenye chombo cha usafiri cha majini, wanatabasamu wakipigwa picha. Wamevaa mavazi tofauti tofauti. Kuna mtoto aliyevaa mavazi ya kuogelea ya kijani na kofia.

Kwenye anga ya usiku, msikiti ulio na taa zinazowaka, kuna watu walioketi nje na wengine wanaotembea. Kuna mandhari tulivu na anga iliyo ya zambarau. Miti inazungira sehemu ile na kuna bango jeupe lililo na maandishi.

Katika duka kuu kuna duka la kuuza vinyweo. Lina bango nyekundu na maneno meupe yanayowaka. Mchuuzi ameketi na bidhaa zake kwenye rafu iliyo na kitambaa cha zambarau. Wanawake wawili wanatembea wamevaa buibui.

Sanamu za kuonyesha nguo zimevalishwa nguo zimevalishwa mavazi ya kupendeza. Mmoja amevaa kofia lililo na mistari ya samawati na nyeupe na rinda linaloendana. Mwingine amevaa shati na suruali za kijani zilizochorwa ndovu.

Waumini wamekusanyika nje ya kanisa wengine wamevaasare za kuhudumu zilizo na tai nyekundu na samawati wamebeba mitende.

Huyu ni Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto. Anawasalimia majaji wakuu waliovaa sare za kazi za rangi nyekundu, yeye amevaa suti ya kijivu na tai nyeusi.

Wachezaji wa soka wanaukimbiza mpira kwenye uwanja ulio na nyasi safi iliyotengenezwa. Kuna bango la samawati lililochorwa rangi tofauti na lingine kubwa la maandishi ya machungwa.

Mandhari yenye utulivu ni ya kupendeza na kuvutia. Kuna bembea iliyo na viti na paa la kuzuia jua. Kuta zimejengwa na kupakwa rangi nyeupe na ya machungwa. Lina milango iliyo ya miviringo.

Hoteli ya kifahari iliyo na magorofa mengi meupe, kuna miti ya mitende na mingineo. Mashua zimetia nanga na kuna ingine inayoelea majini. Bahari ni tulivu anga ni angavu ya mchana.

Watu waliovaa mavazi ya kitamaduni ni wanawake kwa wanaume wamepaka rangi kwenye miili yao, wanawake wamevaa sketi za mikonge na wote wako miguu tupu.

Bahari lililo na mawimbi tulivu na mchanga ulioloa. Ina mtumbwi unaoelea kule peke yake. Kuna anga ya mchana iliyo na mawingu na jua linalopenyeza kuleta mwangaza.

Kwenye pwani ya bahari kuna mimea hema za makuti na zilizo na vitanda chini ili kubarizi na kuzuia jua, magodoro ya samawati yamepangwa juu ya mengine mchanga ni mweupe uliyokanyagwa.

Chumba kilicho na paa za juu sana lina fani za hewa safi na msalaba kule mbele kwenye madhabau. Watu wamekaa kwenye viti vya mbao ni waumini walio kanisani.

Sehemu ya kuingia kwenye kituo cha ndege kuna milango ya miviringo na lango la glasi, kuna bango la samawati lililo na nembo ya manjano lenye mviringo wa bluu limeandikwa na bango ya maneno nyeupe, anga ni safi yenye mandhari tulivu.

Mashua ya samawati iliyo na rangi za bendera ya Kenya na maandishi meusi kwenye rangi nyeupe. Wahudumu wamevaa shati ya samawati na mwingine iliyo na mistari miekundu na mieusi. Wengine wameketi na mmoja amesimama; amebeba kanga ya manjano.

Mwonekano wa angani linaloonyesha bahari lililo na kina kirefu, pwani yake wa mchanga mweupe. Vichaka na miti inayozingira pwani na makao ya watu. Anga ni ya mchana na kuna mawingu kwenye upeo wa maji.

Barabara iliyo safi na tulivu ina mazingira ya kupendeza yenye miti mingi ya kijani. Ubao mweupe ulio na maandishi meusi, unaashiria kuwa ni hoteli na huduma zinazopatikana. Kuna kioo cha pembeni ya gari.

Kioo cha upande wa gari na dirisha imefunguliwa, mtu anayepiga picha kwa simu amevaa shati la samawati. Barabara ina maji na pikipiki imeengezwa kwenye ukuta ulio na mimea na kuna nguzo ya umeme.

Mashabiki wako kwenye uga la michezo wakishangilia timu yao. Wamevaa na kubeba bendera za Kenya, wamebeba karatasi la manjano mikononi. Wengine wamevaa miwani na wengine wamevaa kofia.

Kwenye uwanja wa ndege, kuna ndege inayoandaliwa kupaa. Kuna wahudumu waliovaa shati za kuonekana wakizungumza. Ndege nyeupe iliyo na rangi za bendera ya Kenya na maandishi mekundu, kuna jeti nyingine za kiaskari.

Jengo kubwa la rangi ya njano ya kahawa limechorwa msalaba na kuandikwa mahandishi kwa rangi ya samawati. Mlango umefungwa na juu kuna rangi nyeupe. Kuna bango jeusi lenye maneno meupe hapo kando na nguzo.

Pwani iliyo na mitende na mimea ingine inayodhawiri vizuri ya kijani. Kuna mashua inayoendelea. Bahari ni tulivu na anga ni ya mchana isiyo na mawingu.

Hoteli ya kifahari ina bwawa safi la kuogelea, Kuna uzio uliojengwa kwa mbao jembamba. Kuna ngamia walio na mizigo ya manjano na machungwa. Watu wako kwenye pwani. Bahari ni tulivu.

Watu wanasubiria foleni. Wameketi kwenye viti vyeusi vya chuma. Wako kwenye chumba kilicho na mataa yanayoleta mwangaza mzuri na rangi ya samawati. Wengine wanahudumiwa na wahudumu waliokaa nyuma ya vioo.

Barabara iliyona magari mengi yanayopita na mengine yameegezwa kwenye mpangilio mzuri. Kuna jumba kubwa lililo na msalaba kuashiria ni kanisa, limezingirwa na miti inayoleta anga safi.

Ufuo wa bahari uliochafuliwa na kuharibiwa mandhari. Kuna miti, karatasi, chupa, ngozi za madafu. Anga ni angavu na bahari limetulia.

Katika jiji kuu la Mombasa, kuna sanamu mbili ya meno ya tembo, yaliyojengwa juu ya barabara iliyo ya lami safi. Mazingira ni ya kupendeza, kuna maua na miti kando kando. Watu wanatembea juu na chini. Kuna gari zilizo barabarani aina ya tuktuk, kuna Nissan ya abiria, na gari za kibinafsi.

Kwenye ufuo wa bahari, mwanamume aliyevaa kaptula nyeupe anatembea. Kuna mitende na mimea ingine ya baharini. Mchanga ni mweupe. Hoteli iliyo na vitanda vyenye magodoro mekundu yako nje na kuna hema ya makuti.

Ni chumba cha ibada au matambiko ya Kihindi. Kuna picha iliyochorwa sanamu ya miungu aliye na nyoka shingoni. Kuna vyombo vya matambiko na moto ulio wa taa kwenye sinia ya bati.

Msikiti mkubwa uko kwenye anga ya mchana iliyo na mawingu yaliyotapakaa kuathiria upepo. Ardhi kavu na mitende, inaonyesha kuwa ni sehemu ya joto. Kuta ni nyeupe na rangi ya kijani.

Chumba kisafi kizuri kilicho na vigao vyeupe ukutani. Lina mistari ya kahawia na mlango wa kio. Taulo limeanikwa kwenye chumba kuna mfereji kudhihirisha hii ni bafu.

Katika hoteli kubwa ya kifahari, kuna mandhari ya kupendeza na tulivu safi, yanayoletwa na miti inayozingira. Kuna bwawa la kuogelea. Kuna mabango mawili yaliyo na maelezo na jumba lililo la mbao. Kuna hema ya makuti na zingine nyeupe.

Mashabiki wanashangilia wakiinua mikono na kupiga mayowe, wamevaa nguo za manjano zilizo na maandishi meusi, wengine wamevaa kofia.

Katika mazingira tulivu yenye nyasi safi iliyokatwa na miti mingi, ni ardhi iliyotengewa makaburi. Kuna kaburi kubwa lenye msalaba. Makaburi ni meupe, yote yako kwenye sehemu yake.

Waimbaji wa kitamaduni wamevaa mavazi ya kanga nyekundu na nyeupe. Wanaume wamefunga shuka zilizo na mistari nyeusi na shati za nyeupe. Kuna hema iliyo na watu.

Lori la mizigo kubwa jeupe lina bango iliyo na maandishi mekundu na mstari wa manjano wa muonekano wa mbali. Kuna lingine lililo na rafu nyekundu na magurudumu. Kuna miti inayozingira barabara hii ya lami.

Kwenye duka kuu ni sehemu ya kuuzia vinywaji na vyakula vya watoto juice ziko kwenye mikebe mieupe iliyo na rangi ya kijani na ya nyekundu na maneno mieupe, imechorwa matunda ya aina tofauti kama machungwa, maembe na nanasi.

Barabara safi ya lami, iliyo na mstari wa manjano katikati. Kuna nguzo na nyaya za umeme. Kando kando kuna miti na vichaka vya kijani. Gari jeupe liko barabarani. Kuna majumba ya matofali.

Mazingira safi yaliyo na anga tulivu na mandhari safi yakupendeza yanayoletwa na maua yaliyopandwa na miti na kuna hoteli yenye uzio mweupe na jumba la paa ya makuti.

Sanamu ya ndovu, aliyechongwa kwa chuma, na amevalishwa mapambo ya uso, shingo, na miguu. Ako nje ya hekalu lililo na mlango wa mviringo, na nguzo zilizopakwa rangi ya dhahabu.

Mwanariadha ameanguka katika pipa la mchanga. Kuna mwengine aliyevaa shati ya kijani na kaptura nyeusi. Wako katika uwanja wa michezo ulio na viti vilivyopangwa kwa rangi za bendera ya Kenya.

Chumba kisafi chenye utulivu mwingi, kina fani ya upepo ili kuleta hewa safi. Madirisha yaliojengwa vizuri. Mwanaume aliopiga magoti sakafuni amevaa kanzu nyeupe. Kuna mkeka wa kijani na bango ya samawati.

Lango kubwa lililofungwa, limetengenezwa kwa mbao ghali iliyochongwa kwa mitindo ya Kiomani. Kuna maandishi yaliyo juu meusi ya Kiarabu na kuna watu wawili walioketi nje.

Wanaume wengi wamepiga magoti na kusujudu kwenye foleni nje ya mskiti, yani kuwa waswali. Kuna vijana na wazee wenye kanzu na wenye sare za kijeshi.

Mskiti wenye rangi ya machungwa na ya kahawia isiyokolea linangome ya mviringo ya kijani. Watu wengi wako kulenje wamevaa nguo tofauti nyeupe, za kijani, nyekundu, zilizonamistari.

Jumba kubwa la kifahari ni la ghorofa, lililo na madirisha mengi kuna bango jeusi lililoandikwa, The Regsea Inn, kuashiria kuwa ni hoteli, kuna lango la kahawia na lingine jeusi, magari mawili meupe wamegezwa hapo nje.

Wanawake waliofunga vitambaa vya rangi tofauti kama nyeupe, waridi, vyeusi na kijani ni wa Kiislamu. Wako kwenye mafunzo, wanaandika. Kuna tarakilishi na projector zilizo kwenye meza iliyo na kitambaa chekundu.

Wana kwaya na wachezaji wa muziki ,wako kwenye jukwaa lililo na sakafu nyekundu. Kuna maua yaliyo pandwa kwenye vyungu. Wamevaa nguo za kufanana, shati nyeusi na sketi nyeupe.

Mwanaume aliyefunga shati ya samawati ameshikilia msumeno anakata mbao huku akijenga kibanda, kuna mazingira ya kijani na maua ya zambarau, kuna nyasi na mitungi na kikombe cha kijani.

Vifaa vya usafirishaji majini ni viwili venye rangi ya samawati, vina mizigo na magari, bahari ni tulivu na anga ni ya angavu yenye mawingu upeoni wa macho.

Watu wamepanga foleni wakiingia taratibu kwenye gari ya moshi iliyo kwenye reli . Ina mistari ya rangi ya machungwa na manjano na madirisha madogo madogo.

Rais wa jamhuri ya Kenya William Ruto, akikula kiapo cha kuongoza nchi, amebeba Bib𝑖lia mkononi wa kulia, wa kushoto umeshikilia katiba iliyobebwa na bibi yake Rachel. Majaji wakuu wenye mavazi mekundu, meusi na tai nyeupe wamesimama nyuma yake.

Vifaa viwili vya usafirishaji majini ni meli za mizigo iliyo na magari yanayosafirishwa. Ni za rangi ya samawati.

Jumba kubwa la ghorofa limejengwa kwa kistarabu na kupakwa rangi ya machungwa, nyeupe, na maandishi ya samawati na mengine mekundu yanayoashiria kuwa ni kanisa. Anga ni ya angavu ya mchana iliyo na jua, kuna nyaya za umeme na lori 𝑙a mzigo.

Mtumbwi uliyo zama mchangani ni mzee na wa rangi ya samawati. Kuna mwanaume aliye vaa shati jeupe na kofia. Ni kando ya bahari kuliko na mitende na mitumbwi kule.

Vyeti viwili vya passpoti, vilivyo na nembo ya Kenya, na mandishi ya dhahabu ni vya rangi ya samawati, moja iliyokolea na ingine isiyokolea. Kuna mkebe uliyo wa shanga zanye rangi ya bendera ya Kenya na una kalamu.

Mandhari tulivu na ya kuvutia. Kuna miti, maua na mimea mingi inayoleta hewa safi na utulivu. Kuna nyumba ya ghorofa iliyo na ngazi iliyopakwa rangi nyeupe na ina nguzo.

Jumba lililojengwa la kifahari na kupakwa rangi ya manjano isiyokolea ya kijivu. Lina mviringo ulio na msalaba juu. Kuna magari yalioegezwa nje, lingine jekundu na lingine la abiria.

Waumini wako kwenye kanisa kubwa lililojengwa na kupakwa rangi nyeupe. Lina nguzo, taa zilizowaka ili kuleta mwangaza. Kuna viti aina ya benchi za mbao. Madhabahu yana pazia ya rangi ya zambarau na mti wa sikukuu za krismasi.

Mwanasiasa mkongwe amevaa shati la zambarau na suti nyeusi iliyona mistari. Ameshikilia aliyena koti jeusi na shati la machungwa na kofia ya machungwa. Kuna wengi walionyuma yake na kofia zilezile.

Mabasi yako kwenye mstari kando ya barabara. Lililo mbele ni la rangi ya kijani lenye maandishi ya zambarau na meupe lina madirisha makubwa meusi. Lililo nyuma ni la kijivu na lengine ni leupe. Kuna gari ya abiria iliyo na mstari wa manjano.

Jumba lililo na madirisha makubwa na milango ya glasi, lina mwangaza mwingi wa kutosha. Kuna fani za hewa na kifaa cha mwangaza kilicho cha ustaarabu.

Kwenye pwani iliyo na mchanga mweupe bahari ni tulivu na anga ni angavu isiyo na mawingu. Kuna mitende na watu wanaotembea. Kuna hema za makuti.

Watu waliovaa sare nyeusi, shati nyeupe ilizo na collar nyekundu wameketi wakiskiza mtumishi aliyebeba kitabu na amevaa nguo nyeupe. Kuna askari aliyeva miwani na sare za kazi. Wako katika Posta.

Kwenye pwani kuna barabara inayoelekea kwenye bahari lililotulivu, anga ni angavu ya mchana kuna mitende magari yaliyoengezwa tuktuk, Toyota, Corolla na pikipiki.

Tangazo linaloashiria 'Nairobi international trade fair', lina nembo iliyo ya duara imechorwa mizani na kuandikwa 'Judiciary'. Kuna watu wanaopokea huduma tofauti, wengine ni wanafunzi na wengine ni maaskari.

Msikiti uliokamilika kujengwa umepakwa rangi ya kupendeza nyeupe na ya samawati kule juu, kuna miti ya mitende na anga ilio na mawingu tulivu kuna miti nje ya msikiti.

Bahari tulivu , kuliko na maji ya samawati na mchanga mweupe pepepe. Kuna miamba baharini na mashua zinazoelea. Anga ni angavu ya mchana isiyo na mawingu yoyote.

Mazingira yaliyo na sakafu ya vigao ni msikiti ulio na rangi ya manjano na ya waridi, madirisha makubwa na lango lililo na nguzo iliyo na maandishi kwenye bango. Ina sanamu ya mwezi juu ya mnara.

Wachezaji waliovaa jersey za machungwa na soksi za manjano, wako kwenye uwanja wa mpira. Kuna mashabiki walioketi kule nyuma wakishabikia. Kuna bango lililo na maneno mekundu yanayosoma stadium . Anga ni ya mchana.

Kwenye meza kubwa nyeusi iliyo na bati, matunda ya kupendeza matamu yamepangwa. Kuna tikiti maji, maembe, mananasi, karakara na saladi iliyo kwenye bakuli. Vijiko vya kupakua viko kwenye sahani nyeupe kuna fani na viti.

Kwenye pwani ya bahari, kuna ghorofa nyeupe inayojengwa. Ina madirisha yenye vioo vikubwa, anga ina mawingu. Kuna miti ya mitende na mwamba ulio na mimea.

Madhari tulivu ya kupendeza yana nyasi safi iliyotengenezwa, miti ya mitende na mibuyu kuna nyumba iliyojengwa kwa matofali yaliyopakwa rangi nyeupe, na ina paa ya makuti.

Mashabiki wengi wanashangilia wanapiga mayowe firimbi na kuinua mikono yao, wamevaa nguo na shanga zenye bendera ya Kenya wengine wamevaa kofia nyeusi na nyeupe.

M𝑤onekano wa juu kwenye ndege unaon𝑦𝑒sha pwani, kuna bahari tulivu na 𝑚𝑡𝑜, kuna miti mingi na mazingira yalio na mahali pa watu kuishi.

Lori la usafirishaji wa mizigo mikubwa, ni la rangi ya kijivu lililo na magurudumu mengi. Linawekwa mzigo na unaofunikwa na karatasi ya plastiki ili kulilinda na hema ya samawati, watu wawili wanahudumia.

Ni lango la kuingia kwenye hoteli ya kifahari. Lina nguzo mbili kubwa nyeupe, miti ya mitende na mimea ingine. Ardhi ni ya mchanga mweupe na anga ni tulivu na mandhari safi.

Msikiti mkubwa una milango na madirisha ya kupendeza. Magari mawili yameegezwa pale nje na watu wawili wanatembea. Mmoja amevaa shati lenye mistari ya kijivu na samawati. Kuna duka la vyombo kama vile karai.

Msikiti mkubwa uliojengwa kwa ustaarabu na ni wa kupendeza, una maandishi meusi ya kiarabu. Mwanaume aliyefunga shuka ameketi pale nje. Anga ni angavu ya mchana ya kupendeza.

Kwenye duka kuu, ni sehemu ya kuuza vyombo vya jikoni. Kuna sahani za kauri, bakuli, vyombo vya plastiki kama karai na ndoo. Njia safi iliyo ya kahawia na watu wanao kununua.

Nje ya lango kuu jeupe lililona nguzo za miraba mitatu na lango jeusi, kuna mabango mawili yaliona maelekezo meusi, kuna wahudumu wa pikipiki walioegeza ilikungoja abiria. Moja ameketi kwenye pikipiki yake iliyona madoido ya manjano.

Watu wanaingia na kutoka kwenye duka kuu. Kuna mwanaume aliye na shati la kijivu na suruali ya waridi. Amevaa patipati ,mwingine amebeba bidhaa alizonunua kwenye troli.

Lori kubwa la mizigo limeegezwa, lina magurudumu mengi. Hema ya kijani imefunikia nyuma, lina maandishi ya samawati mbele na ishara ya onyo kwenye kioo. Lina ngazi ya kupanda kwani ni refu sana.

Lango kubwa la samawati lina kuta la matofali. Bango pale nje lina maandishi yanayoonyesha kuwa ni kanisa. Jumba lililo na msalaba na madirisha makubwa.

Waimbaji wa kitamaduni, wamevaa shati nyekundu na suruali za samawati. Wameketi na zana zao za kimuziki yaani ngoma. Kuna mmea wa kijani, viti vya mbao vilivyo na magodoro meupe.

Watalii wameketi kwenye mashua, kuna mitungi miwili ya manjano kule ndani. Bahari ni tulivu, lenye rangi ya samawati. Mchanga ni mweupe na mimea kwenye upeo wa macho.

Jiji lina majumba ya ghorofa yaliyojengwa na msikiti. Wanaume waliovalia mavazi ya kanzu na kofia, wanatembea. Kuna uzio wa matofali na bango jeupe lililo na maandishi.

Kwenye ufuo wa bahari kuna mandhari tulivu, miti ya mitende. Kuna mtu anayefagia kutumia reki kuna mtalii ambaye amevalia shati la chungwa na kaptura nyeusi anga ina mawingu yaliyo tapakaa.

Mashabiki wamekaa katika sehemu iliyotengewa katika uwanja wa michezo wamevaa nguo nyekundu na wengine wamebeba bendera ya Kenya kuna aliyevaa kofia nyeupe.

Vibanda vilivyo na paa za makuti, kuta za malonge na milango yenye mbao nyembamba zilizo na nafasi, ni vizee na vinavyoporomoka. Anga ni angavu. Kuna vichaka vya kijani kule nyuma.

Lori kubwa jeupe la mizigo limefunguliwa milango miekundu. Kuna mtu aliyevaa shati la kuonekana la machungwa na kofia. Lina magurudumu.

Wanaume wengi waliovaa mavazi ya kanzu na kofia, wengine wamebeba fimbo. Wako nje ya msikiti, kuna sherehe kwani kuna vibendera vidogo vilivyopangwa kule juu. Msikiti una vipaza sauti na ni wa rangi nyeupe.

𝑁𝑔𝑜𝑚𝑒 iliyojengwa kwenye miamba, kuna sanamu zilizo chongwa kwa mawe na kuandikwa maneno. Kuna hekalu lililo na maua, nazi, vibuyu, chumvi na chungu 𝑘𝑖𝑛𝑎𝑐ℎ𝑜...

Watalii wameketi starehe kwenye mtumbwi, wanelea baharini. Wanaongozwa na mwanaume aliyetoa shati na amevaa kaptura ya samawati. Kuna majumba yaliyo na paa za makuti za wageni na mimea iliyobaharini.

Jumba kubwa lililojengwa kwa matofali mazee, ina paa ya bati. Kuna ardhi kavu, mlango wa samawati umechorwa msalaba na bango lenye maneno meusi mekundu na ya buluu yana ashiria kuwa hili ni kanisa.

Mwanaume mwenye mavazi ya Kiislamu amesimama jukwani, akizungumza kwenye kipaza sauti ili walio kwenye hema wamsikie. Hizo hema zina bendera ya Kenya, kuna wapiga picha waliomuangalia na watu waliokaa ndani.

Kwenye ufuo wa bahari kuna mitumbwi miwili iliyozeeka na kuwachwa pale. Kuna mimea ya kijani na mashua iliyoelea baharini. Bahari ni tulivu na anga ni angavu ya mchana.

Sehemu ya bustani iliyo na mandhari safi ya kupendeza, miti na maua yanayodhahiri. Kuna hema nyeupe iliyo na kitambaa cheusi, lina nguo ndani. Kuna mtu aliyevaa shati nyeupe na suruali nyeusi. Kuna bango la zambarau lilio na maandishi meupe.

Mlango wa kuingia katika sehemu ya mankuli kwenye hoteli ya kifahari. Kuna bango lililochorwa mishale meusi kuelekeza wageni kule. Hewa safi na ya kuvutia inaletwa na miti na mimea iliyozingira sehemu hiyo.

Nje ya msikiti wa kupendeza wa rangi nyeupe ulio na mnara wa rangi ya fedha, kuna reli. Gari la moshi mzee lililo na chuma nyingi linapita. Ardhi ni kavu.

Msikiti wa kupendeza umejengwa kwa kistaarabu limepakwa rangi za dhahabu na nyeupe lina maandishi Masjid Munir, anga ni angavu ya mchana iliyo na jua na mawingu meupe.

Chumba kikubwa kilicho na bango lenye maneno meupe Mavuno Church Mombasa, wanakwaya wanaimba kwenye vipaza sauti kuna mpiga kinanda, kuna fani ya hewa wasafi.

Katika uwanja wa ndege kuna anga nzuri na mandhari safi kuna chumba kilicho na paa jekundu, ndege mbili zimeegezwa ni nyeupe moja ina rangi nyekundu na nyingine mstari na maandishi ya samawati.

Jumba kubwa zee, lililo na rangi iliyochanika, lina miti inayozingira. Ni ngome iliyojengwa karne za kitambo. Anga ina mawingu kuonyesha kuwa ni hali ya baridi.

Jumba lililo na paa iliyo juu, lina vigao vingi, kuna msalaba mbele na madhabahu yaliyo na rangi nyekundu. Kuna viti vya mbao. Madirisha ya mbao yanayoleta mwangaza mwingi.

Kwenye ufuo wa bahari, kuna hoteli ya kifahari iliyo safi na mchanga mweupe. Kuna neti ya mchezo wa voliboli. Mitende na miti ingine inazingira sehemu hii, kuleta hewa safi na mandhari tulivu.

Anga ya usiku iliyo na nyota angani. Kuna msikiti uliowashwa mataa na kuna madirisha makubwa ya mviringo. Kuna mnara ulio na kipaza sauti. Miti ya mitende ambayo haijakomaa imepandwa kwenye uzio.

Bahari iliyo na mawimbi tulivu mashua imeelea, mchanga umeloa na anga ni ya mchana iliyo na mawingu jua linapenyeza na kurusha mishale kwenye upeo wa macho.

Jua linatua na kuleta mwangaza wa machungwa unaopendeza na kuleta utulivu. Katika jiji lililo na mabango mengi yenye matangazo tofauti, kuna feri inayovukisha watu bahari lililo tulivu.

Watalii wanapanda kwenye mashua. Mwanaume amevaa shati jeupe na kubeba begi jeusi. Mwanamke yuko kwenye ziwa amebeba bagi la samawati na amevaa kaptula. Waongozi wameshikilia mashua ili isisonge. Wengine wanatayarisha.

Ukumbi wa hoteli ya kifahari ilio na paa ya makuti, kuna ukuta mfupi ulio tengenezwa kwa mbao nyembamba na kupakwa rangi nyeupe, kuna mimea na mitende, mauwa ya manjano kwenye puani ilio na bahari tulivu.

Barabara nyembamba, iko katikati ya kuta mbili nzee zilizochanika, inaongoza kwenda kwa msikiti. Babu aliyevaa kanzu nyeupe, patipati , amebeba mkwaju, anatembea. Kuna dirisha kubwa lililo na chuma nyekundu.

Kwenye uga wa mpira, timu mbili zinacheza soka. Moja imevaa nguo nyekundu na nyingine nguo za manjano. Mashabiki wengi wanatazama wakiwa wamekaa mbali. Kuna nguzo ambazo hazijamaliza kujengwa. Anga ya mchana iliyoangaa.

Chumba cha kupendeza kilicho na mandhari safi, kina nguzo zilizojengwa kwa ustaarabu na zimepakwa rangi nyeupe. Kuna mwangaza unaoingia kwa mlango ulio wa kifahari.

Mandhari tulivu ya kuvutia yaliyo na hewa safi, inayoletwa na miti, mimea na mitende inayozingira. Kuna ubao mweusi, uliochorwa kasa, unaoelekeza katika hifadhi na pwani. Barabara...

Anga tulivu iliyo na jua linalotua. Watu wanatembea kwenye ufuo wa bahari isiyo na mawimbi. Kuna neti ya mpira wa voliboli iliyo na bendera nyekundu juu.

Kuna vibanda viwili vilivyojengwa kwa mabati yaliyochakaa. Kuna mwanamke aliyevaa dera na ameketi kwenye kijiwe akipika. Kuna mitungi kando yake. Bango jekundu lililo na maandishi meupe. Kuna wengine wanaokula kuli.

Mwanaume aliyevaa suti ya kijivu, shati jeupe na tai ya waridi ameshikilia kipazasauti cheusi. Anatabasamu. Nyuma yake kuna bango lililochorwa mizani na lina maandishi ya rangi ya kijani. Bendera ya Kenya iko nyuma yake.

Kwenye duka ku𝑢 𝑛𝑖 sehemu iliyo na vigao na kuna vifaa vya kielektroniki vya kuchota maji ya kunywa vi𝑛𝑎vyowekelewa mtungi juu. Sehemu mbele kuna bango lililo jekundu na maandishi meupe na vinywaji vya aina ya soda.

Vifaa vya usafirishaji kwenye maji ni meli mbili za mizigo za rangi ya samawati. Ziko kwenye bahari tulivu. Upeoni wa macho kuna misitu. Anga ni ya angavu ya mchana.

Kifaa cha usafirishaji wa mizigo baharini ni meli ilyopangwa konteina za samawati na za kahawia lina nguzo nyeupe. Bahari ni tulivu na anga ni angavu.

Kwenye ufuo wa bahari kuna mchanga mweupe. Kuna mlingoti ulio na bendera nyekundu, mtu aliyevaa mavazi ya kitamaduni ya kiMasai, kanga ya samawati na nyekundu. Kuna bahari lililotulivu.

Mwanaume aliyevalia suti ya samawati na shati jeupe anashikilia kidude cha kielektroniki. Kuna kamera na wahudumu waliovaa sare za samawati wanaketi na kutazama tarakilishi, mwanaume amesimama.

Kwenye Pwani tulivu ya kupendeza ya hoteli ya kifahari kuna kiti cha kistarabu cha mbao kilicho na godoro nyeupe na zingine za rangi tofauti kama waridi, manjano na samawati. Shuka imetandikwa kwa kistarabu kuna meza iliyo na chupa na vikombe viwili.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya samawati, kofia na shati lililo na maandishi meupe, anatembea kwenye njia iliyo na miti mingi. Kuna mbuzi upeoni. Ardhi ni ya udongo ulio na unyevunyevu, kuashiria hali ya anga baridi.

Katika barabara kwenye jiji, kuna magari ya abiria, pikipiki na tuktuk. Kuna maghorofa yaliyojengwa na kupakwa rangi nyeupe. Ingine ina ishara ya msalaba na nguzo za kahawia kuashiria kuwa ni kanisa. Na bango jeupe lililo na maneno ya samawati.

Wanafunzi wameketi kwenye darasa, lililo na dawati za kijani. Wasichana wamevaa vitambaa vya samawati na vijana wamevaa kofia. Mwalimu amevaa kanzu ya kijani, anawafundisha Kiarabu iliyoandikwa kwenye ubao mweusi, kutumia chaki.

Njia nyembamba tulivu iliyo safi na ya kupendeza. Kuna nguzo na waya nyingi za umeme. Magari yameegezwa ukutani, pia kuna pikipiki na tuktuk nyeusi yenye mstari wa manjano. Majumba ni meupe kuashiria kuwa ni eneo la jua.

Ufuoni mwa ba hari kuna jumba lenye paa ya makuti na nguzo nyeupe. Mitende na mimea mingine inaashiria hali ya unyevu. Anga ya mchana ina mawingu upeoni. Kwenye miamba kuna maua ya manjano na kijani.

Wananchi wa rika tofauti wanasubiri foleni. Wameketi kwenye viti vya chuma vyeusi kiatika jumba lililo na maandishi ya huduma, rangi za bendera ya kenya nyeusi, kijani, nyekundu na ya nyeupe. Wengine wanahudumiwa na wahudumu walio nyuma ya tarakilishi.

Bango lenye ishara ya msikiti, mwanaume aliye na suti ya buluu, tai nyekundu, shati jeupe, saa, na pete kwenye chanda. Lina maneno mekundu na meusi yanayowatakia waislamu heri ya sherehe za Eid al-Adha. Kuna nembo ya taifa na jina Kipchumba Murkomen.

Nembo ina mikono miwili mieusi kwenye duara lililo na rangi ya manjano na nyekundu. Maandishi yanaashiria, ''Tuko Pamoja,'' kwani mikono inasalimiana.

Pwani yenye mchanga mkavu, mashua zilizotia nanga zimeundwa kwa mbao. Zina rangi ya samawati na manjano. Mtu aliyevaa kaptura ya kijani na shati jeupe ameinama. Kuna miti ya mitende, nyasi ya kijani na vichaka kwenye ufuo.

Hoteli yenye mandhari ya kupendeza, limezungukwa na miti ya mitende, inayoleta hewa safi. Vyumba vya matofali meupe vina paa za makuti. Gazebo iko katikati, na bwawa la kuogelea pamoja na benchi za kupumzika. Kuna magodoro ya samawati chini ya hema nyeupe.

Wanawake wanaimba nyimbo za kitamaduni. Wamevaa leso za rangi aina tofauti kama vile samawati, kijani na nyeusi wamefunga kitambaa kichwani na wameweka unyoya kwenye nywele. Wako katika jumba lenye nguzo nyeupe kuna mwanaume mwenye shati jeupe anawaangalia.

Chumba cheupe chenye rangi ya samawati na maandishi yanayoashiria kuwa ni shule. Lango na madirisha ni ya chuma yenye nafasi za kupitisha upepo kwa urahisi. Kuna mimea ya kusafisha hewa, na kiyoyozi cha kielektriki kwani ni pahali penye joto jingi.

Bustani la kupendeza na tulivu lililo na nyasi safi iliyotengenezwa. Bomba la maji na taa ya kuleta mwangaza, kuna uzio wa mbao nyembamba na njia safi iliyo na matofali.

Mwanaume mwenye shati la jezi na suruali jeusi anaswali katika jumba jeupe yenye milango ya duara, kuliko na picha ukutani mikeka safi na mimea pembezoni. Pahali patulivu pa kuabudu.

Kwenye pwani yenye mchanga mweupe, kuna makuti za kujikinga dhidi ya jua na benchi zilizoundwa kwa mbao. Magodoro ya samawati yamepangwa moja juu ya nyingine. Mandhari ni ya utulivu yenye vichaka vya kijani. Kuna ndoo ya machungwa.

Vyombo vya usafirishaji majini yani kivuko kilicho na watu juu na chini wanaovushwa bahari tulivu ya samawati anga ya mchana, vyumba na maghorofa ya kibiashara na mimea ya majini.

Mtaa wenye shughuli mingi za kibiashara. Maghorofa meupe yenye rangi ya samawati. Duka la mavazi ya wanawake lina rinda ya manjano. Mtu aliyevaa kofia ya kijivu na shati la kijani anatembea. Gari aina ya tuktuk ya rangi nyekundu imeegezwa hapo kando.

Sehemu kwenye duka kuu ya kuuzia majiko yaliyopangwa kwenye mstari na yamefunguliwa. Kuna ya kijivu na meupe. Upeoni kuna bidhaa zingine zilizo dukani na mhudumu aliyevaa shati ya machungwa.

Mashabiki watatu wanapiga picha kwenye simu ya aliye na kofia ya kijani, miwani na shati jeupe. Wawili wana rangi za bendera ya Kenya usoni na jezi jekundu za raga. Wana miwani usoni na mwengine kwenye kichwa.

Sehemu ya msikiti iliyo na milango ya miviringo. Ukuta mweupe juu na kijani chini. Sehemu ya vitabu takatifu, Quran. Sakafuni kuna mkeka safi wa kuswali ulio mwekundu. Sanduku ya chuma iliyo na nyororo.

Lango kubwa jeupe lililo na bango la zambarau lenye maandishi ya manjano yanayoashiria kuwa ni pahali pa sifa na kuabudu. Mimea na uwanja wenye kijani kibichi, anga safi na mandhari tulivu.

Watu waliovaa kiofisi wako kwenye mdokezo ulio na maneno meusi kwenye machungwa, mwanamke mwenye miwani ako jukwaani iliyo na nembo ya duara rangi kijani na manjano na picha ya mizani.